Eneo la kibanda. Kibanda hicho kimejengwa kwa mbao na mabati. Kuna moshi unaotokana ndani. Kuna meza mbili zipo nje ya kibanda moja ikiwa na vyombo na bidhaa na nyingine tupu. Vyombo vya plastiki vya rangi njano na kijani vimeekwa karibu na pembeni. Kuna pikipiki tatu na watu walioketi kulia. Kuna kioo cha gari.

Kundi kubwa la waumini walioketi ndani ya kanisa. Waumini hawa wengi wao ni wanawake waliovaa mavazi ya bluu na vitambaa vyeupe kichwani. Wameketi kweye mabenchi yaliyopangwa kwa mistari. Kanisa lina vizingizi vya mawe na dirisha kubwa. Mtu mmoja anaonekana kusimama mbele.

Ufukwe wenye mchanga mweupe unaonekana, kuna boti la plastiki na pembeni kuna mti mkubwa uliyo na mzizi inayooekana sehemu kubwa. Pia kuna alama za mguu kwenye mchanga.

Lori kubwa lenye mizigo lenye trela refu la rangi ya machungwa likiwa limebeba makontena ya mbao. Lori lina nembo ya Mercedes Benz na limeegeshwa kwenye eneo la bandari. Kuna machine kubwa za kubeba mizigo, cranes , ya rangi ya blue .

Ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe, Uliojaa taka za baharini kama nyasi, mabaki ya plastiki. Kuna alama za maji ya yaliyotiririka kutoka upande wa kulia zikielekea baharini.

Kundi la viongozi wakuu wakiwa wamesimama pamoja. Wapo wanaovaa mavazi ya jaji yenye rangi nyekundu, nyeusi na kijani kibichi pamoja na vitambaa vyeupe shingoni vinavyoashiria nafasi ya juu katika idara ya mahakama. Katikati yao wamesimama wanaume waliovaa suti rasmi wakionekana kuwa na mazungumzo au tabasamu. Nyuma yao kuna bendera na jengo kuu la kifahari.

Kikapu cha plastiki cha rangi ya cream chenye mashimo madogo yaliopangwa kwa ustaarabu na mpangilio, kikapu kimeekwa juu ya sakafu ya saruji, pembeni kuna ukuta wa rangi ya waridi na mlango wa bluu.